Mwanamke huyu ni mkulima, aliyezamia kilimo cha ndizi. Amesimama kando ya ndizi iliyoota kutoka kwenye mgomba wake. Ni ndizi kubwa ambayo haijaiva.

Sehemu hii ya soko ni ya kuuza matunda. Ndizi ambazo zimeiva, ndizi ambazo hazijaiva, vitunguu, nyanya, parachichi na matunda mengine mengi ili kupambana na njaa.

Katika kituo cha maziwa kinapendeza kwa usafi wa hali ya juu, mhuduma wa afya ameinua ndoo kuchunga maziwa , kupitia sehemu maalum ili kuyaweka katika sehemu nyingine.

Mimea ya mhindi imemea kwa ufasaha. Imeota mahindi lakini inaharibiwa na wadudu na magonjwa. Mimea yenyewe ni ya rangi kijani kibichi na mahindi ni meupe.

Mikungu ya ndizi nyingi ambazo hazijaiva . Zimepangwa inje ya maskani ya mtu binafsi. Zinangoja kununuliwa na watu ili kupelekwa sokoni.

Katika sehemu ya soko ambapo, wanawake wamejikita katika shughuli za kuuza ndizi zilizokatwa kutoka mashambani. Ni wakulima wa mbao, wamejikita katika shughuli zao.

Mkulima ambaye ni mwanamke amegumbikwa furaha nyingi kwa zao la ndizi. Ndizi zilizo ziko mbele yake na hazijaiva, Nyuma yake kuna migomba mirefu mifupi ya ndizi

Sehemu hii ya shamba inapendeza kwa kuzingatia usafi wa hali ya juu. Sehemu moja imelimwa , sehemu ya pili mihindi , sehemu nyingine kuna migomba mirefu na mifupi ya ndizi na nyasi zimepandwa kwa minajili ya kulisha ngo'mbe .

Ndizi zilizokomaa .Zinakopolewa kwa ustadi na mtu mwenye ujuzi na tajiriba ya hali ya juu, kwenye sehemu fulani. Ndizi zenyewe zimeeiva na zingine hazijaiva .Magamba yanaekwa katika sehemu maalum .

Maafisa wa kilimo wamejumuika katika sehemu moja ili kuelezewa jambo flani jinsi ya kifaa kilicho nunuliwa vile kinavyofanya kazi. Wametazama mmoja wao kwa makini ilikuelezewa kwa kina.

Kiwanda cha kutengeneza sukari, kimeundwa kwa usasa na kwa miundo ya kupendeza. Kina sukari inayosonga kwenye mashine, kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine.

Ng'ombe wanaelekezwa katika kituo cha kuosha na kupambana na wadudu. Wanaelekezwa kwa ufasaha kwa kupitia upande mmoja na kutokea upande mwingine.

Katika maskani ya mtu binafsi, nyumba iliyo athirika na kitu, iko pembeni. Kwenye uwanja kuna nyasi za ng'ombe zilizokatwa na kuwekwa sehemu maalum. Nyuma kuna migomba mirefu na mifupi ya ndizi.

Mahindi ya kupanda yamehifadhiwa kwa njia ya kale katika sehemu ya kupikia. Yamefungwa kwa mitindo ya kiasilia kwa kamba ili yaweze kukauka ndipo yaweze kupandwa.

Ndizi nne zilizoiva zimependeza. Zimeekwa katika sehemu maalum kuongoja mtu yeyote atakaye zila. Pengine ni mkulima aliyezitoa shambani.

Shamba la mahindi linavutia kwa usafi wa hali ya juu. Ingawaje, mihindi yenyewe, imevamiwa na wadudu ambao wameyala majani, na kusababisha maradhi kwenye mimea hiyo.

Rundo la mahindi limeanikwa. Kuna mahindi ambayo yamekauka na yale ambao hayajakauka vizuri. Mfanyikazi anayatoa yale ambayo yameoza kuyaeka sehemu moja ili yasije yakaharibu mahindi mengine.

Hili la ngo'mbe limejengwa kwa muundo wa kisasa kwa kutumia matofali , simiti na chuma. Ngo'mbe wamekula wakashiba. Wamejilaza kwenye makaazi ili kupumzika ili kungoja masaa ya kukamuliwa.

Zizi la ngo'mbe limeundwa kwa muundo wa kale. Lina ngo'mbe ambaye anakula kwenye sehemu moja na sehemu ingine ni ya kujikinga mvua na jua. Upande wa nyuma kuna miti mingi iliyopandwa , kuna nyasi kidogo na sehemu ni ya kitambarare.

Mkulima aliyejikuta katika kilimo cha ndizi anaonekana kujaa furaha nyingi, kwa kuwa migomba yake imeota ndizi nyingi, na zimefunikwa kwa matalabu ili zisije zikaharibiwa na wanyama.

Katika boma hili la ng'ombe. Wamesimama ng'ombe wanono wa kuvutia. Kifaa maalum cha kukama ng'ombe hawa, zimewekwa kwenye chuchu za ng'ombe tayari kufanya kazi maalum.

Mkulima mwanamme amegubikwa na furaha nyingi kwa kuvuna zao la maziwa kutoka kwenye ng'ombe wake, kwa wingi, anayamwaga maziwa hayo katika kichungi maalum ili yaweze kuchunguzwa.

Mwanamke maarufu amejaa furaha tele kwa kumkama ng'ombe wake. Amechuchumaa kwenye sehemu ya nje. Ng'ombe amesimama kwa utulivu ingawaje amefungwa miguu ya nyuma ili asisumbue.

Ndizi lenye migomba mirefu na mifupi. Ni la rangi ya kijani kibichi. Mgomba wa karibu umeweka ndizi lakini hazijakomaa.

Mazingira haya yanazingatia usafi wa hali ya juu. Yana watu wengi waliojumuika na kuzunguka chungu kilichoandaa chakula maalum kilichotoka shambani. Wanakigawa kwa ufasaha.

Ni katika kituo cha kukusanya maziwa. Wakulima wameleta maziwa na muhudumu wa kituo hicho anayapokea na kuyamwaga katika sehemu maalum, ili kuyachunga na kuyahifadhi.

Mkungu wa ndizi unapendeza. Kuna ndizi ambazo zimeiva na ni nyingi. Zimesimamishwa upande wa nje wa nyumba. Pengine inasubiria chai ndiposa iweze kuliwa.

Wakulima watano ambao ni wanawake wamekutana katika sehemu moja maalum. Wanaangalia zao lao la maziwa lililowekwa kwenye vifaa maalum ili kuwauzia wateja wao.

Mkulima amesimama kwenye shamba lake. Ameshika ndizi iliyoiva haijakatwa kutoka kwenye mgomba wake. Migomba mirefu na mifupi inaonekana nyuma yake.

Mwanaume amechutama kukamua ng'ombe aliyesimama kwa utulivu kusaidia ufanisi wa shughuli hii. Maziwa yanaelekezwa kwenye ndoo ya samawati, na ni katika sehemu ya ardhi tambarare, nyuma kuna miti mirefu.

Mwanaume anayefanya utafiti wa kilimo cha ndizi amesimama pande moja kuangalia picha alizozipiga katika mtambo wake kuchunguza magonjwa ya ndizi. Migomba ya ndizi inaonekana nyuma yake na imepungua kwa njia ya kisasa.

Shamba la migomba ya ndizi inapendeza. Ina migomba mirefu na mifupi ya ndizi. Sehemu ya mbele ina mimea michanga ambayo imepandwa na haijaota vizuri. Pia kuna ndizi changa ambazo zimepandwa muda si mrefu.

Wanawake, walioshiriki, mashindano ya kupika, vyakula vya kiasili, vinavyotoka mashambani, mwao, wana, furahisha, wamesha vipakua vyakula hivyo, tayari kupokeza, wateja wao.

Wakulima wachanga, wamejikita katika shuguli za kilimo, wanapanda migomba ya ndizi, ili, kupambana na njaa, ya siku zijazo, mmoja, ameshika jembe, na kuekea ndizi iliyopandwa, mchanga, na v, wengine, wamesimama pembeni.

La ukulima wa ndizi linapendeza, limezingatia usafi wa hali ya juu. Ina migomba mirefu na mifupi ya ndizi. Migomba mingine imetoa zao la ndizi na ingine halijaota zao.

Mkulima anakusanya maziwa amefika katika shamba hili. Ameshika ndoo ya rangi ya kijani kibichi iliyojaa maziwa anayamwaga katika vibuyu vyake vikubwa.

Ndizi mbili zimeekwa katika meza yao ya mbao. Ndizi zenyewe zimekomaa hadi ziko tayari kuliwa.

Ndizi nyingi zilizokomaa zimekatwa na kuwekwa katika sehemu fulani kusubiria wateja kuzinunua. Nyuma yake kuna migomba mirefu na mifupi ya ndizi. Mti ambao ni wa kawaida wa matunda, pia umepandwa katika shamba hilo.

Mtu aliyejaa furaha nyingi, ameshika ndizi iliyokomaa na bado haijakatwa kutoka kwenye mgomba. Ni katika shamba lake alilozingatia usafi wa hali ya juu.

Mazingira ni ya ukulima. Ng'ombe kubwa mnono anayevutia amesimama kwa utulivu katika zizi lake. Mashine maalum ya kukama ng'ombe huyo yako pembeni na yameinjikwa kwenye chuchu zake kufanya kazi.

Wakulima wa zao la uyoga wamezamia kazi yao, wanaanika uyoga uliyovunwa kwa wingi katika sehemu ya nje. Ardhi ni ya tambarare, wamechuchuma, na nyuma yao kuna nyumba iliyojengwa kwa ufasaha.

Shamba la migomba ya ndizi linapendeza . Lina migomba mirefu na mifupi ya ndizi. Upande wa juu kuna paa lililoezekwa ili kusaidia ndizi zisipigwe na mvua ya mawe.

Shamba hili linapendeza, lina migomba ya ndizi. Mgomba ulio karibu umeota ndizi ambazo zinapendeza, ni za rangi ya kijani kibichi na majani yake pia ni ya kijani kibichi.

Shamba la mahindi linapendeza. Lina mimea ya mahindi ya kijani kibichi, ni michanga. Nyuma kuna miti iliyopandwa kwa ufasaha.

Shamba la mahindi linapendeza. Lina mahindi ambayo yameathirika na wadudu. Mihindi yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi. Mtu anashika majani hayo kuangalia jinsi yalivyoathirika.

Mwanamke anakata ndizi, mwengine amesimama kando kumsaidia kukata ndizi hiyo ingawaje amebeba mtoto mgongoni. Watu wanatembea katika upande mwengine wakizamia shughuli zao.

Mkulima aliyejikita katika shughuli za kilimo, amefurahia kwa kuwa amevuna zao la ndizi kwa wingi. Ndizi zenyewe zimeiva, anazipanga kwa makundi tofauti ili ziweze kuuzwa kwa sasa.

La migomba ya ndizi, linapendeza kwa usafi uliozingatiwa na mitindo ya upanzi wa migomba hiyo. Kuna migomba mirefu na mifupi ya ndizi. Hazijaota zao lolote.

Katika sehemu ya kukusanya maziwa, kuyachunga na kuyatengeneza na kuyauza. Wafanyakazi wamezamia kazi yao. Wamevaa mavazi maalum ya kazi yao ya rangi nyeupe. Wameshika mtungi wa maziwa kuyamwaga katika kifaa maalum cha kielektroniki na kuyachunga.

Sehemu hii ni ya ndani. Ni sehemu ya kupimia maziwa baada ya kukama kabla ya kupeleka katika kituo cha maziwa. Nyuma kuna vifaa vingi vya kielektroniki.

Dini la ng'ombe limejengwa kwa muundo wa kisasa, limeezekwa kwa paa la mabati na chuma. Ng'ombe wamepangwa kwa ufasaha. Kuna sehemu ya wakulima kupitia wakiwapa ng'ombe hawa chakula.